Mwanaume amevaa shati ya rangi ya waridi yenye nyeusi kidogo ndani yake. Anadungwa chanjo na mwanamke na amevalia pia barakoa na kofia ya samawati. Inakaa chanjo hiyo ni ya uchungu kiasi.

Kuna chupa tatu zenye vifiniko za kijani zimeandikwa Mtiki na zinatibu nguvu za kiume. Vikebe vingine vitatu zenye rangi ya kijani na manjano zimeandikwa mkoko na ni za kutibu adhari za haja. Hizi tatu zimewekwa kwa pamoja zimesimama vizuri kabisa.